Tarakilishi inaonyesha pahali pa kusomea mtandaoni. Watu wanatumia jukwaa hili kufanya kazi ya shule na kupata elimu nafuu kwenye sehemu dijitali.

Mwanafunzi anasomeshwa katika shule ya elimu spesheli. Ako na shida za utambuzi na kuelewa. Elimu anayopewa inamleta furaha.